Bustani ya kisasa inayotumia mbinu za kilimo cha hydroponics na cha kawaida. Mbele kuna mistari mirefu ya mimea midogo, iliyopandwa kwenye mabomba meupe. Nyuma kuna mashamba makubwa ya mimea iliyopandwa ardhini.

Shamba la kisasa la kilimo cha hydroponics ambapo mimea inakuzwa bila kutumia udongo. Badala yake, mimea imepandwa kwenye mabomba meupe ambayo yanapitisha maji yaliyo na virutubisho muhimu moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Mimea ikiwa katika mfumo kama hauhitaji udongo, labda wa hydroponics . Mizizi inaonekana wazu ikining'inia kwenye safu, ya katikati, ambayo inaweza kuwa mahali ambapo maji yenye, virutubisho.

Mfumo wa kilimo cha haidroponiks ambapo mimea kama lettuce inakuzwa kwenye mabomba yenye virutubisho badala ya udongo. Mabomba hayo yamewekwa kwa misatri mirefu na mimea ina stawi vizuri.

Mfumo wa bustani ya wima unaonekana kuwa wa haedroponiki. Mfumo huu umetengenezwa kwa bomba jeupe kubwa lililosimama wima lenye matundu madogo yaliyokatwa kando yake. Kila tundu lina chungu kidogo cheusi chenye mmea unaokaa ndani yake.

Mfumo wa kilimo cha kilimo bila udongo ukitumia mabomba na matangi. Mimea inaonekana ni lettuce ya aina mbili, kijani na nyekundu. Imepandwa kwenye mashimo yaliyotengenezwa kwenye mabomba meupe.

Kuna safu kubwa lililopandwa kabichi, kuna safu nyingi za kabichi zilizoiva zikiwa na majani mapana ya kijani kibichi, udongo unaonekana kua mwekundu na kuna miti na majengo kwa mbali.

Mfumo wa upandaji nyanya ambayo huwezesha mimea kukua kwa njia inayodhibitiwa na kutoa mavuno mengi. Mfumo huu husaidia kuzuia magonjwa kwa kupunguza mgusano wa matunda na udongo.

Wafanyikazi wengi ndani ya jengo kubwa, labda kiwanda au sehemu ya kupakia maua. Wamevaa sare za kazi baadhi wakiwa na kofia za rangi tofauti tofauti kama vile chungwa na kijani.

Shamba dogo lililofunikwa kwa wavu wa kivuli. Kuna mimea mingi ya majani mabichi yaliyosimama wima. Nyuma ya mimea hio kuna majengo kadhaa na watu wawili wamesimama.

Kundi kubwa la vifaranga wakiwa wametawanyika juu ya tabaka la maranda au chipukizi za mbao ambazo kama kawaida hutumika kama matandiko kwenye mabanda ya kuku . Vifaranga hawa wanaonekana kuwa na manyoya meupe au mepesi.

Watu wawili wakiwa wamevalia barakoa, sare za kijani, wamesimama pande zote mbili za mashine inayopakia parachichi. Wanaonekana kuchagua na kupanga parachichi hizo kwenye masanduku.

Kuku wengi wachanga au vifaranga wakiwa ndani ya banda la kuku. Banda lina vifaa vya kulishia na kunyweshea maji na kuna mwanga hafifu.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani. Mfumo huu unatumia bombe nyeusi lililolala chini karibu na mimea midogo, iliyopandwa kwa mistari. Kuna matone ya maji yakitoka kwenye bomba na kulowanisha udongo.

Mfumo wa umwagiliaji shambani. Bomba refu likitoa maji na kumwagia mimea. Katikati kuna mashine inayoonekana kama trekta kinachotumika kusukuma au kuelekeza maji kwenye shamba.

Au bustani ambayo inaonekana kuwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone umewekwa chini. Kuna mimea mirefu yenye majani mengi pande zote mbili za njia kuu. Katikati kuna matuta yaliyotayarishwa kwa ajili ya kupanda.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone ambapo maji yanatoka. polepole kupitia matundu madogo kwenye bomba jeusi na kulowanisha udongo. Maji yanayo anguka kutoka kwenye bomba yanatengeneza dimbwi ndogo chini.

Shamba lililopandwa mimea midogo. Mimea imepandwa kwa mistari mirefu na kuna mirija nyeusi ya unyunyizaji wa maji kando ya kila mstari, ikionyesha mfumo wa umwagiliaji wa matone.

Shamba lililolimwa kwa mistari mirefu likiwa na mimea michanga ikiota vizuri. Katikati ya shamba, kuna bomba jeupe refu linaloonekana kutumika kwa umwagiliaji, ili kupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Bomba jeusi ambalo linaonekana kuwa sehemu ya mfumo wa umuagiliaji wa matone. Maji yana dondoka kutoka kwenye bomba hilo. Kuna mimea yenye majani mabichi kando yake.

Shamba lenye mimea mirefu ya kijani kibichi na bomba jeupe katikati. Huu ni mfumo wa umwagiliaji maji shambani. Mimea imenawiri vizuri na inavutia kwa macho.

Shamba lililopandwa kwa mistari au matuta, kuna mabomba meupe yakiwemo kando ya mistari hiyo. Hii inaonekana kuwa mfumo wa umwagiliaji wa matone.

Shamba kubwa la mimea iliyogawanywa katika sehemu mbili. Upande wa kushoto kuna mimea ya kijani kibichi na upande wa kulia kuna mimea ya zamabarau nyekundu. Katikati ya shamba, kuna mfumo wa unyunyizaji wa maji.